Kundi kubwa la watu wazima wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi darasani na kila mmoja kwenye meza yake akiwa na daftari ama nakala, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Watu wazima wengi wao wakiwa ni wanawake wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, huku nyuma yao kukiwa na mabango mawili na mbele yao wamesimama wanawake wawili wakiwafundisha.

Shule ya watoto iliyokuwa na michezo kadhaa, kama vile bembea, ambazo hutumiwa na watoto hao pindi wanapokuwa shuleni, kwa ajili ya michezo.

Jengo la shule ya watoto lililopambwa kwa michoro mingi ya katuni ya kupendeza na yenye rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kuwafurahisha watoto wakiwa shuleni.

Eneo la nje ya shule ya praimari, likiwa na bustani safi zilizo oteshwa nyasi za kijani na nyingine za rangi ya njano, huku kukiwa na magari yaliyo engeshwa na baadhi ya wanafunzi wakiwa wanatembea katika eneo hilo.

Madarasa ya shule za msngi huku kuta za nje zikiwa zimepakwa rangi ya kahawia, zikichorwa michoro tofautitofauti na yenye rangi tofauti huku mbele ya madarasa hayo kukiwa kuna miti midogomidogo yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, kwenye meza kuna chupa nyingi zenye kemikali, ambazo zimewekwa lebo zikiashiria aina ya kemikali inayopatikana ndani ya chupa hizo.

Kitabu cha sekondari mahususi kwaajili ya kemia jalada hilo lina picha ya mwalimu aliyevaa koti la maabara akifanya majaribio kwaajili ya majaribio ya kemia

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa wanaelekezana jambo, mwalimu wa kike ameketi na akishika kalamu na daftari kuandika jambo fulani, huku mwalimu wa kiume akiwa ameinama na kumwelezea jambo mwalimu mwenzake.

Darasa la kisasa la elimu ya sekondari, lenye vifaa vya kiteknolojia kama vile kompyuta, vinavyotumika kujifunza kwa ushirikiano na matumizi ya teknolojia katika kutoa elimu kwa wanafunzi.

Maabara ya shule ya sekondari ikiwa na mandhari nzuri kwa ajili ya kufundishwa ikiwa na meza nyeupe, stuli za kukalia na madirisha yanayopitisha mwanga kwa wanafunzi wakiwa darasani.

Bweni la wanafunzi wa shule ya sekondari, bweni hilo lina vitanda vyenye sehemu mbili ya kulala, sehemu ya juu na ya chini, huku katikati ya chumba hiko kukiwa na meza pamoja na viti viwili vya kusomea.

Mabweni ya shule ya sekondari yenye vitanda vilivyotengenezwa na chuma, na kupangwa kwa mpangilio mzuri, huku vitanda hivyo vikitandikwa kwa mashuka yenye rangi ya kufanana, na bweni hilo likiwa sadi na kupendeza.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ameketi kwenye meza akiwa na rundo la madaftari. Mwalimu huyo ana sahihisha madaftari huku akiwa amevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na mafua.

Kundi la wanafunzi wa chuo wanawake waliovaa sare za rangi ya chungwa, wakiwa wameketi darasani na kusikiliza kwa makini mwalimu wao ambaye pia ni mwanamke, aliyesimama mbele akifundisha huku akiwa amevaa koti jeupe na akiwa anaelezea mambo kwa umakini.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa barakoa na kuketi chini wakimsikiliza mwalimu ambaye yuko darasani. Mwalimu huyu amevaa shati lenye rangi ya bluu, huku kukiwa na baadhi ya wanafunzi wameshika karatasi ama daftari na kuandika kile anachokisema.

Kundi la wanafunzi wanaume kwa wanawake wa chuo kikuu, wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani huku meble yao amesimama mwalimu akielezea jambo kwa ishara.

Wanafunzi wa chuo, huku wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kahawia. Mbele yao amesimama mwalimu ambaye pia amevaa barakoa, akitoa ufafanuzi wa mada inayoonyeshwa mbele ubaoni.

Darasa la chuo kikuu, ambapo mwalimu anatoa somo au mada kwa kundi la wanafunzi, mwalimu huyo amesimama mbele ya ubao mweupe, anaelezea jambo fulani kwa kutumia ishara za mikono, huku wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza vilivyotengenezwa na mbao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanajadili jambo fulani, baadhi yao wameketi huku wawili wakiwa wameshikilia kompyuta. na wengne wawili wa kike wamesimama nyuma yao.

Ukumbi mkubwa na wa kisasa wa chuo kikuu wenye viti vyenye rangi nyekundu vilivyozunguka eneo la jukwaa, huku wanafunzi wakiwa wameketi wengi wao wakiwa na karatasi wakiandika yale wanayojifunza kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Vijana wawili wakiume waliovalaa koti yenye rangi ya bluu wakiwa wanatengeneza vufaa vyao kieletroniki kama kompyuta kwa kutumia vufaa vidogovidogo kwenye meza yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi watatu wakiwa katika darasa la ufundi na stadi huku kila mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza yake akiwa na vifaa vya kutengeneza vyombo vya kielektroniki.

Vijana wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamevaa barakoa na fulana zenye kufanana, wakishiriki katika shughuli inayohusiana elimu ya kiufundi na stadi, wamesimama mbele ya kifaa cha kiufundi na cha kieloktroniki chenye nyaya nyingi.

Kundi la wanafunzi wakiwa katika shule ya ufundi na stadi za kazi, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wakijifunza useremala ndani ya chumba cha kazi. Wanafunzi hawa wamesimama karibu na meza ya kazi, wakishughulikia vipande vya mbao na kutengeneza samani.

Vijana wanne, watatu wakiwa wamevaa makoti mekundu na mmoja akiwa amevaa tisheti nyeusi, wakijishuhulisha na kutengeneza vifaa vya kielektroniki hususani simu za mkononi, kwenye meza iliyojaa zana na vifaa vingine vidogo vidogo.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa , wanaojishughulisha na elimu ya ufundi na stadi, huku kila mwanafunzi akiwa ameketi na ana meza yake ya vifaa mbalimbali, vinavyohusiana na masuala ya kieletroniki.